Juu ya meza kuna tarakilishi nyeusi ambayo inaonyesha masomo ya teknolojia. Masomo hayo ni ya vitu tofauti tofauti kama vile utafiti, kuona video pia unaweza kupata cheti.

Ndani ya tarakilishi nyeusi kuna mwanamume aliyevaa shati ya samawati huku akielezea akitabasamu ,mwanamke mwenye kalamu mikononi na anya nywele ndefu anasikiliza huku akiandika maelezo ambayo ana.

Kwenye darasa kuna wanafunzi watano wenye tarakilishi nyeupe mbele yao. Wanafunzi hao wanaangalia tarakilishi huku wakitabasamu. Mwanafunzi mmoja ana ua la rangi ya kijani kichwani huku wote wakiwa wameshuka nywele zao.

Mwanamume ambaye amevaa vifaa vya kusikiliza kwenye masikio, ana nywele ndefu huku amevaa shati ya samawati, ameweka mikono yake kuonyeshana akieleza. Mbele yake ambapo kuna tarakilishi anaelezea vitu ambavyo anafanya.

Mwanamke ambaye amevaa suruali ya njano na shati nyeupe akishikilia tarakilishi huku akiitumia kwa mikono yake. Tarakilishi hiyo ni ya rangi ya samawati. Mwanamke huyo amevaa skafu nyeupe.

Mtoto ambaye ana vifaa vya kuskiliza maskioni ,na amevaa miwani miekundu, amekaa kwenye kiti cheupe huku akiangalia talakilishi mbele yake ,ambapo na kitabu juu ya meza .Kuna vitabu vingine kando juu ya meza hiyo.

Kwenye tarakilishi kuna maonyesho ya masomo kupitia tarakilishi. Ambapo unaweza kuona video kuna mwanafunzi ambaye amekaa huku akiwa anaangalia tarakilishi. Mwengine anakaa huku akiwa na tarakilishi mezani. Pia kuna kofia ambayo mtu anavaa huku akiupata cheti.

Ndani ya darasa, wanafunzi wamekaa huku tarakilishi za rangi ya kijivu zimewekwa mbele yao. Mwalimu anamwelekeza mwanafunzi mmoja ambaye ni wa kike, akiwa amevaa sare samawati jinsi ya kutumia tarakilishi hiyo. Mwalimu anatabasamu huku akiwa amevaa nguo nyeupe yenye michoro ya rangi nyeusi na rangi nyingine.

Juu ya meza kuna kitabu ambapo pia kuna tarakilishi inayoonyeshana wanafunzi wengine wanaofunzwa na mwalimu ambaye ana ngozi nyeupe huku mwalimu huyo akiwa amevaa shati ya samawati.

Kwenye ofisi kuu kuna mwanaume ambaye ana ndevu ambazo zimebadilika rangi na kuanza kuwa rangi ya kijivu. Huku akiwa amevaa koti ambao ni nyeusi na shati ya ndani ambayo ni ya rangi ya samawati na tai ambayo ni ya rangi nyeusi huku akiwa anaandika mezani na mbele yake kuna tarakilishi ambayo ni ya rangi ya kijivu.

Ndani ya darasa kuna ubao mweusi, kuna maandishi ambao ni meupe. Wanafunzi wawili wameketi huku wakiwa wamevaa koti ambao ni ya rangi ya samawati, wanatabasamu huku wakiangalia tarakilishi ya kijivu iliyo mbele yao.

Juu ya meza kuna kalamu na kitabu ambapo kuna mwanafunzi ambaye anasoma huku wakisikiliza kwenye tarakilishi ambapo kuna wenzake ambao pia wanamsaidia kusoma huku wakitumia teknolojia.

Kwenye ofisi kuna mwanamke ambaye amevaa shati nyeusi huku akimwelekeza mwanaume ambaye amevaa miwani nyeusi jinsi ya kutumia tarakilishi ambayo Iko mbele yake. Kando hivo kuna wanawake wengine ambao wanaendelea kufanya kazi.

Kwenye tarakilishi, panaonyesha vitu vinavyoweza kutumika na kuona video na kucheza. Na pia Kuna mahali pa kuweza kusoma .Mtu ambaye anatumia kidole ili kuongoza nacho anachotaka kutumia.

Juu ya meza kuna tarakilishi ya kijivu ambapo mtoto mwenye nywele ndefu na nyeusi ,anapiga simu kupitia teknolojia akizungumza na mtu mwingine ambaye anatumia tarakilishi. Mawasiliano hayo ni kupitia umeme.

Juu ya meza nyeupe kuna tarakilishi nyeupe. Mwanaume ambaye amevaa shati nyeupe ya ndani na shati ya samawati ya nje ambaye ana ndevu na masharubu anaandika kwenye kitabu huku akielekeza na vitu kwenye tarakilishi yake.

Kwenye darasa la kutumia teknologia ya Google, kuna mwanafunzi ambaye anaweza kuingia ili kuweza kuingia darasani bila hata kushika darasani kwa ubinafsi na kuweza kuhudhuria masomo kupitia teknlogia.

Kwenye kuzindua kwa tarakilishi kutumia teknolojia. Kuna mwanamme ambaye amevaa koti ambayo ni nyeusi na shati ya ndani ambayo ni nyeupe. Amekunja mikono, ili kuonyesha kidole chake ambacho anatumia kufungua teknolojia.

Juu ya meza ya rangi ya njano, kuna kikombe cha kahawa. Pia hapo kando, kuna tarakilishi ya rangi ya kijivu ambapo kuna maandishi yaliyoandikwa e-learning ambayo ni kusoma kupitia kwa kiteknolojia.

Mwalimu aliyekuwa amevaa shati nyeupe na tai amekaa katikati ya wanafunzi wawili. Mmoja akiwa amesimama nyuma yake na kuna mwanfunzi akiwa amesimama nyuma kabisa akiwa na begi mgongoni.

Katika meza hii, kitabu kimeekelewa juu ya meza na kalamu ya buluu juu ya hiyo meza na kikombe na pia kuna tarakilishi. Kwenye tarakilishi tunaweza kuona msichana mwenye nywele refu huku akiwa amevaa shati ya ndani ya njano.

Mtoto mwenye rangi nyeusi aliye na kalamu mkononi anaangalia tarakilishi yenye rangi ya kijivu. Amevaa shati yenye rangi ya kijivu na nywele zake ni refu na akiwa anaangalia tarakilishi.

Mtoto mwenye nywele fupi amekaa akiwa na kalamu mkononi na kitabu juu ya meza akiwa anaangalia tarakilishi ambayo ni ya rangi nyeupe. Amekaa katika nyumba yenye kiti cha rangi ya kijani na katika nyuma yake kuna vitabu vyekundu.

mwanamume aliyevalia shati ya ndani iliyo nyeupe na ya nje ikiwa nyeusi, amevaa vitu ambavyo macho vyao ni nyeusi ana nywele fupi na ndevu fupi, anatabasamu huku akiangalia tarakilishi ambayo ni nyeupe katika meza nyeupe kuna kalamu na kitabu

Mwanamume aliyevaa shati ya rangi ya bluu, akiwa amekelea mikono juu ya meza ambayo ni nyeupe, ambapo kuna tarakilishi ambayo ni nyeupe, ambapo anafinya huku mkono wake mwingine ukiishikilia kalamu ambayo ni nyeupe.

Mwanaume, aliyevaa shati nyeupe, aliye na nywele fupi akiwa na ngozi nyeupe, amekaa kwa kiti huku juu ya meza kuna kitabu pamoja na tarakilishi pamoja na kikombe na simu ambayo iko juu ya meza nyeusi.

Juu ya meza kuna tarakilishi na simu. Kwenye tarakilishi kuna mwanamke aliyesimama karibu na maktaba yaliyo na vitabu vilivyowekwa katika rafa. Anayeangalia tarakilishi hiyo ni msichana mwenye ngozi nyeupe aliye na kitabu na kalamu.

Mwanamke aliyeshikilia kikombe cha kijivu ana nywele refu na shingoni amejifunika kitambaa cha kijivu. Meza aliyoekelea kitabu na kalamu ni nyeusi na pia kuna tarakilishi juu ya meza na faili ambayo ina karatasi nyeupe ndani.

Mtu aliyekaa huku akishika tarakilishi anaangalia tarakilishi ambayo kuna mwanamke aliyevaa shati nyeupe huku akitabasamu na ana meno meupe. Juu ya meza kuna kitabu na kalamu na pia kuna kikombe cha chai.

Mvulana mwenye nywele refu amekaa katika kiti cheupe huku akitumia tarakilishi ambayo amewekelea juu ya meza. Tarakilishi ni ya kijani ama imechorwa machungwa kutoka nje.

Kwenye bweni ya darasa kuna net ambazo ni za kijani ambavyo vimewekwa. Kuna sanduku ambayo iko juu ya kitanda, na vitanda vingine vimetandikwa vitambaa vya kijani; ila vitanda vingine vimetandikwa vitambaa vyeupe. Na pia paa ya bweni hilo limetengenezwa kwa mbao.

Kwenye chumba cha mafundisho kuna viti ambavyo vimewekwa. Sehemu ya juu imepakwa rangi nyeusi na kuna taa ambayo zinamulika kutoka upande wa juu. Viti vimepangwa katika rangi ya kufanana .Upande wa mbele pamepakwa rangi nyeupe.

Ni chumba cha malazi ambapo kuna neti nyeupe iliyoko upande wa juu. Kitanda kimetandikwa kitambaa ambacho ni cha rangi ya kijani. Kuna kabati ambayo ina kiio cheupe upande mmoja, pia kuna dirisha.

Kwenye darasa kuna viti pamoja na meza wa kuweza kuweka vitabu ndani na upande wa juu kuweza kusomea. Upande wa mbele wa darasa kuna ubao nyeusi na kuandikwa na maandishi ambayo ni meupe . Kuna mlango na pia kuna dirisha iliyowekwa vioo vyeupe.

Kwenye maabara makuu kuna vifaa vya utafiti ambavyo vimeekwa. Kuna vifaa vya kupima, viungo vya kufanya utafiti. Meza za maabara hayo ni nyeupe, pia vitu vingine vya kufanya utafiti vimeekwa katika rafa.

Kwenye ukumbi mkuu wa mafundisho. Kuna viti vilivyo na rangi nyeusi. Watu wamekaa kwenye ukumbi huo ambapo mwanamke aliye vaa nguo nyeusi mwingine akiwa amevaa shati nyeupe wanakuwa wana vitabu mezani ambapo wanaandika wanacho ambiwa.

Zoo wa mipira kwa kiwanja sehemu ambayo haina nyasi, mchezaji ambaye amevaa nguo ya rangi machungwa anamptupia vumbi mwenzake ambaye amevaa nguo ambayo ni ya rangi ya kijani. Kiwanja sehemu hiyo kuna mahali ambapo pamechorwa.

Kwenye chumba cha kukodisha. Kuna nyumba nyingi zinatengenezwa. Kila nyumba zikipakwa rangi ambayo ni ya rangi ya samawati. Chuma zinazozunguka nyumba hizo zikipakwa rangi nyeusi. Kuna kamba zilizowekwa ili kuweza kuanika nguo. Kuna nguo zilizoanikwa na pia kuna mtungi wa maji upande wake.

Kwenye darasa, wanafunzi wenye nywele nyeusi ambao wao wengine wamevaa koti nyeusi ila moja tu, wamekaa kwenye viti vya rangi ya samawati huku wakiangalia televisheni ambayo ipo mbele yao, ambayo inamaonyesho.

Kwenye darasa kuna viti viwili ,ambavyo vimewekwa juu ya meza hiyo inaweza kuskumwa kutoka sehemu nyingine hadi nyingine, na upande wa chini wa meza hiyo kuna kabati.

Kwenye chumba cha kulala cha watoto, kuna vitanda viwili vilivyotandikwa vitambaa tofauti. Kitanda kimoja kimetandikwa kitambaa cheupe, kingine kimetandikwa kitambaa chekundu. Kuna dirisha pia kuna meza mbili, pia kuna vifaa vya kuchezea.

Kwenye barabara kuna gari liliopakwa rangi ya njano kutoka kampuni ya Isuzu enye vioo vyeupe ambavyo mtu anaweza kuona kutoka nje kuelekea upande wa ndani ambalo linapita. Gari hilo ni la shule ya upili.

Kwenye darasa kuna viti vimewekwa kwa kila sehemu, ya meza nyeupe, Kuna mwalimu anamuelekeza mwanafunzi, mwanafunzi mmoja anatabasamu ,huku akiwa amevaa shati ya samawati na anaangalia upande wa nje, ambapo kuna mmea uliochipuka.

Kwenye chumba kuna dirisha ambayo imewekwa kitambaa, kuna kitanda ambacho kina vitu viwili. Sakafu ni ya rangi nyeupe, kuna vifaa vya upishi, na pia kuna kitambaa chekundu kinachotandikwa.

Kwenye chumba ambapo kuna neti nyeupe kuna msalaba, pia kitanda kimetandikwa kitambaa ambacho ni cha kijani, kuna kabati ambayo ina kioo cheupe upande mmoja, kuna kiti cheusi pamoja ma meza.

Kwenye darasa kuna viti pamoja na meza, ambapo kwenye meza hii unaweza kuweka vitabu ndani yake na kuandika kutoka upande wa juu. Pia, kuna dirisha ambayo mtu anaweza kuona kutoka upande wa ndani kuelekea upande wa nje wa darasa hilo.

Kwenye maktaba makuu kuna mtu ambaye amevaa barakoa huku akiwa amevaa nguo nyeupe, nywele yake ni nyeusi. Anatafuta kitabu kutoka kwa rafa moja ambapo vitabu vingi vimewekwa kwenye rafa zake.

Kwenye maktaba na kwenye shule kuna mlango unaoweza kutumia kuingia upande wa ndani. Kuna madirisha yanayoweza kuleta mwanga kutoka upande wa nje kuingia upande wa ndani. Meza na viti vimewekwa , ambapo kwenye meza moja, wanafunzi wawili wameketi . Kwenye maktaba hayo kuna rafa zimepangwa vitabu

Kwenye darasa kuna kiti na meza na sakafu ya darasa hilo ni chafu sana. Kuna dirisha ambayo ni kubwa ambayo ina vioo vyeupe inayoweza kuweza mwangaza kutoka upande wa nje kuingia upande wa ndani. Mbele ya darasa hilo kuna ubao ambao ni mweusi.

Kwenye bweni la shule ,kuna vitanda vilivyopakwa rangi nyeusi, mito ambayo inafanana rangi inayokuwa katika chumba hicho. kuta za chumba hicho ni za rangi nyeupe pia sakafu ni ya rangi nyeupe .Kuna dirisha ambayo imefunguliwa ili kuweza mwanga kupita kutoka upande wa nje kuelekea upande wa ndani.

Kwenye chumba ambapo kitanda kimepakwa rangi nyeusi na kimetandikwa kitambaa safi. Kuta zake zimepakwa rangi ya kijani. Kuna dirisha, pia kuna meza ambayo ina matunda juu, pia kuna kiti na kabati kando ya kitanda hicho.

Ukumbi mkuu wanafunzi wameketi. Wanafunzi wamevaa shati nyeupe na tai nyeusi, wanafunzi wengine wakiwa wamevaa nguo ya samawati wengine wakiwa wamevaa shati nyekundu. Kuna viti vingine ambavyo havijakaliwa.

Kwenye sehemu ya chini ya kupita ya barabara kuna taa zilizoko. Sakafu ni nyeupe na pia sehenu zingine za ukuta ni nyeupe. Kuna watu wanaopita, kuna mwanamme ambaye amevaa suti nyeusi na shati ya ndani nyeupe.

Katika maktaba, kwenye rafu ambapo vitabu vimewekwa. Kuna wanaume wawili waliovaa suti nyeusi na mwanamke mmoja aliyevaa sketi nyeusi na viatu vyeusi. Huku kuna mwanaume mwingine ambaye amevaa kofia.

Katika uwanja wa kucheza ambapo kuna nyasi ya kijani ambayo imemea na wachezaji ambao wanashangilia mchez huo huku wamevaa soksi nyeupe na viatu ambavyo ni vya rangi nyeusi.

Mjengo wa shule ambapo nje yake kuna mahali pa watoto kucheza ambapo pamepakwa rangi ya kijani na rangi ya njano na pia kuna mahali pengine pa kucheza ambapo pamepakwa rangi nyekundu na pia kuna mahali pa watoto kukaa.

Wanafunzi, wa kiume wakiwa wamekaa upande mmoja wa kike wakiwa upande mwingine, wamevaa sweta ambayo ni ya kijani. Huku wengi wanaangalia tarakilishi wengine huku wakitazamana.

Katika darasa, kuna meza na viti nyuma ya kila meza na kila meza ina viti vya rangi moja, kama meza ya kwanza ina rangi nyeusi, ya pili rangi nyekundu, ya tatu rangi nyeusi na ya mwisho rangi kijani.

Kuna meza za maabara. Kuna meza mbili katika kila stesheni moja. Kuna stesheni tano katika chumba hiki ambapo kuna vifaa juu ya hizo meza na meza ni nyeupe.

Mwanamke aliyevaa kofia pamoja na viatu vya kijani akiwa ameshikilia raketi ya tenisi kwenye uwanja yenye rangi ya bluu akiwa amevaa shati nyeupe yenye mistari myekundu.

Watu wamekaa katika ukumbi wanawake wamekaa na wanaume, ila kuna mwanaume ambaye amesimama. Amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi huku akiwa anatembea katikati.

Gari ya rangi ya njano iliyoandikwa majina ya St. Mary's School yenye magurudumu meusi mawili na vioo vyeusi imeegezwa kando ya barabara.

Katika chumba cha mkutano, watu wengi wakiwa wamekaa wakiwa wamevaa suti huku mezani kuna vichupa za maji na pia kuna vipaza sauti mbele yao. Wote wanaangaliana huku wakizungumza.

Chumba chenye ukuta mweupe na kuna vitanda viwili kila upande Kitanda cha chini na cha juu. Vitanda vimetandikwa rangi nyeupe cha vitambaa. Na pia kuna kabati la rangi nyeupe.

Katika ukumbi mkuu kuna watu wanaocheza. Hakuna watu katika mahali pa watu kukaa ila kuna rangi tofauti tofauti ya viti. Kuna viti vya buluu, vya kijani na vya njano. Watu katika ukumbi wanacheza.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya ukumbi. Wanafunzi wameketi katika sakafu, wengine huku wakiwa wamesimama wakimsikiliza akiwa amezungumza mbele yao.

Basi ya rangi ya bluu yenye vioo vyeusi, mbele yake kuna watu walio na furaha huku wakiwa wamebeba taji moja wao huku akiwa amekaa kwenye kiti cha kujisukuma, watatu wakiwa wamevaa shati nyekundu na wengine wakiwa wamevaa shati nyeusi na nyeupe.

Hili darasa lina sakafu ya kijani. Kuna viti vya rangi ya buluu ambavyo vimepangwa katika laini. Mbele yake kuna meza ambayo imejaa vitabu na karatasi. Nyuma yake unaweza kuona anga ya samawati ambayo ina mawingu meupe.

Katika maktaba, kuna vitabu ambavyo vimepangwa vizuri katika marafa zao. Vitabu vinavyofanana vimepangwa pamoja na pia kunavyo vitabu vimepangwa katika upande mwingine juu ya meza ndogo na mlango ni wa rangi ya bluu.

Chumba, chenye kuta za kijani. Hakuna kitu ambacho kimewekwa katika sakafu. Kuna madirisha upande wa mwisho ambapo mtu anaweza kuona kutoka upande wa ndani kuelekea upande wa nje.

Katika barabara ambayo ni safi ambayo imegawanyishwa katika pande mbili. Kuna ua ambao uko kando ambao ni wa rangi ya kijani uliotengenezwa kwa maua ambayo yamepandwa katika mstari.

Katika ukumbi ambapo sakafu yote imetengenezwa kwa rangi nyeusi, na viti vya rangi nyekundu vimepangwa kuelekea nyuma kufikia upande wa mlango ambapo pia, sehemu ya juu imepakwa rangi ya samawati.

Vitanda viwili kimoja katika upande wa kulia kingine katika upande wa kushoto. Vitanda vyote vimetandikwa vitambaa vyeupe na kuna vito. Pia vitanda hivyo vina neti nyeupe.

Maktaba ambayo inameza sita na viti ambavyo viko katika kila upande wa meza, inavitabu vilivyopagwa katika maktabo hayo ambayo watu huchukuwa na kusoma.

Wanafunzi watatu wa kike waliovaa soksi nyeupe pamoja na shati nyeupe na viatu vyeusi, wamekaa huku wakitazama tarakilishi iliyo juu ya meza, ambapo wote wamesuka nywele.

Katika maktaba yenye ukuta wa kijani, vitabu vimewekwa katika rafu zake. Katika rafu ya juu kabisa kuna picha ambayo ina watu wakiwa wanafurahia. Kando hapo kuna kitabu kimeandikwa The Sea na kingine kinapoandikwa Obama.

Chumba chenye kuta nyeupe ina neti mbili ambazo zimewekwa katika ukuta wa juu. Pia kuna vitanda viwili vyote vimetandikwa vitambaa vya kijani na kuna vitabu juu ya hivyo vitanda.

Katika uwanja wa kucheza mpira wa kikapu wachezaji watatu watatu kila upande. Upande wa kwanza wakiwa wamevaa nguo za bluu, upande mwingine wakivaa nguo za njano. Kuna mwanaume aliyesimama huko akiwa amevaa shati nyeupe akiinua mikono juu.

Mahali pa kulala ambapo kuna vitanda viwili. Kitanda cha kwanza kiko karibu na dirisha ambapo unaweza kuona kuelekea upande wa nje. Ukiangalia kutoka kwa dirisha kuna viatu ndani ya chumba hicho, ambavyo vimewekwa katika rafu zao.

Kwenye chumba cha utafiti kuna mwanamke aliyevaa koti nyeupe huku akiwa na wanafunzi wawili wote wakiwa wamevaa shati nyeupe na wana nywele fupi. Wanafunzi hao wanapima vitu vya kufanya utafiti wao.

Mwanamke mwenye ngozi ya upe mwenye nywele yake ndefu ambayo ni ya rangi ya nyeupe. Ana andika kwenye kitabu huku akiangalia tarakilishi ya kijivu ambayo ipo mbele yake na juu ya meza hiyo kuna sahani.

Kwenye darasa kuna mwalimu ambaye amevaa shati ya samahati Juu ya meza ambapo kuna vitu vya kichezea. Kuna mwanafunzi ambaye amevaa shati ya njano ambaye anayelekezwa na mwalimu jinsi ya kutumia vifaa hivi.

Kwenye darasa la muziki, watoto wengine wamekaa kwenye gunia ambazo ni za rangi ya kijani, huku akimsikiliza wakitabasamu, mwenzake, ambaye anacheza muziki kwa kutumia kifaa cha mkono. Chumba hicho kuta zake ni za rangi nyeupe na zimepambwa.

Kwenye darasa kuna mwanafunzi ambaye amevaa vifaa vya kusikiliza vilivyoshikanishwa na simu iliyo juu ya meza. Meza hiyo ni ya rangi ya kijivu na simu hiyo ni ya rangi nyeusi. Mwanafunzi huyo akiwa amevaa koti ya rangi nyeusi ana nywele nyeusi ambayo ni refu.

Wanafunzi watano wanaogelea ndani ya maji huku mmoja akiwa amevaa vioo vya kuangalia ndani ya maji machoni mwingine akiwa amevaa kichwani. Wote wamebeba bango ambalo la kutumia kuogelea ambalo ni la rangi ya samawati.

Kwenye maktaba makuu, kuna mwanafunzi aliyevaa shati ya njano na suruali ya samawati, huku akiwa amekaa kwenye kiti chake cha kujisukuma akielekea kwenye rafu ambapo kuna vitabu. Pia kuna mwanamke aliyesimama kando huku akiwa amevaa nguo nyeupe na ana tarakilishi mkononi.

Kwenye shule hawa wanafunzi wanapigwa picha ambapo hawa wanafunzi wameweka vidole viwili sehemu ya juu, mwanafunzi mmoja akiwa na ua kwenye kichwa. sehemu ya nyuma unaweza kuona darasa ambapo kuna mimea iliyo mea na pia kuna kiti.

Juu ya meza kuna vifaa vya kuchezea ambapo mwanafunzi anawakelea vifaa juu ya vingine, kuna mwanamume ambaye amevaa shati nyeupe huku akimwelekeza mtoto wake jinsi ya kuwekelea vifaa hivyo ambapo vipo juu ya meza. Mtoto huyo ana ngozi nyeupe.

Mwanamke mwenye nywele ndefu ambayo ni nyeusi amevaa shati ambayo ni ya samawati huku akiwa na simu ya mkono ambayo anamuonyesha mtoto ambaye ana nywele ndefu huku akiwa anaangalia kwa makini sana. Mwalimu huyo anatabasamu.

Mwanaume aliyekaa kwenye kiti cha kujisukuma, huku akiwa amevaa nguo za rangi ya samawati na miwani mieusi, ana simu mkononi na kitabu kwenye mkono mwingine. Juu ya meza kuna tarakilishi, pia kuna chupa ambayo ina kinywaji.

Mvulana ambaye amevaa nguo ya rangi ya machungwa huku akiwa na ngozi nyeupe, ana nywele fupi huku ana kalamu mkononi anatabasamu huku akiandika vitu anavyoelezewa kwenye tarakilishi iliyo mbele yake ambao ni rangi ya kijivu.

Mama ambaye ana kitabu mkononi huku akimuonyesha mtoto wake, ambaye amevaa nguo ya njano na suruali ambayo ni ya rangi nyeusi huku akimwelezea jinsi ya kusoma. Mtoto huyo, hana uwezo wa kutembea kwa hivyo anatumia kiti cha kujisukuma.

Mwanamke mwenye nywele fupi ambaye ana ngozi nyeusi huku akiwa amevaa shati nyeupe anasimama kando ya mwanamume ambaye ana nywele fupi nyeusi huku akiwa amevaa shati ya samawati akishikilia simu mkononi na wakifanya mazoezi pamoja ya kutengeneza vitu.

Kwenye darasa kuna wanafunzi wakike na wanafunzi wa wakiume. Mwanafunzi mmoja amevaa nguo nyekundu iliyo na michoro ya jano na michoro mingine ya samawati akiwa na nywele refu ambayo ni nyeusi. Mwanafunzi mwingine wa kiume aliyekaa nyuma yake akiwa amevaa shati nyeupe na nywele fupi ambayo ni nyeusi.

Msichana ambaye ni mdogo anacheza huku akiweka vitu kwenye vipimo ambavyo ni vya rangi ya samawati. Mtoto huyo ana ngozi nyeupe, huku akiwa na nywele ambayo ni refu.

Mama mwenye nywele ndefu nyeusi anamshika mkono mtoto wake na kumwelekeza mahali ambapo anaweza kuweka vitu vya kucheza. Mtoto huyo amevaa koti ambayo ni ya njano ambapo mezani kuna simu.

Mtoto ambaye ana mpira wa kucheza ambao ni wa rangi ya samawati anatabasabu, huku ana nywele fupi pia akiwa amevaa shati nyeupe. Kuna kiti cha mtoto ambacho ni cha rangi ya samawati. Nyumba hiyo ina kioo cheupe ambapo unaweza kuona kutoka upande wa ndani kwenda upande wa nje.

Juu ya meza kuna tarakilishi iliyoandikwa PA cyber ambapo kuna mama aliyejifunika kitambaa cheusi kichwani huku akiangalia tarakilishi hiyo pamoja na mtoto wake ambaye ana nywele nyeusi ambayo ni fupi akivaa shati ya samawati yenye mistari meupe. Mwanafunzi huyo anaangalia kwa makini.

Wanafunzi watatu, wenye jinsia ya kiume wenye nywele fupi, wawili wakiwa na vitabu mezani vilivyofunguliwa. Mmoja anamwangalia mwenzake na mezani yao wamevaa sweta ya kijivu.

Mwanamke mwenye ngozi nyeupe, huku akiwa na nywele nyeupe ambazo ni refu, amevaa shati nyeusi huku ameshikilia kitabu anapo. Mtoto wake ambaye ana nywele nyeusi na ngozi nyeupe huku amevaa shati nyeupe amewekelea mkono juu ya kitabu.

Katika barabara kuna msichana mwenye ngozi nyeupe huku amevaa miwani. Ameshikilia kitabu huku akiwa na begi mgongoni. Kando yake kuna miti ambayo imemea na majani ambayo ni ya kijani.

Mwanamke aliyevaa suti ya kijani, huku ameekelea mkono juu ya meza akishikilia kitabu kilicho juu ya meza kando ya kompyuta. anamsikiliza mtoto aliyevaa shati ya njano huku akimwonyesha na mikono.

Wanafunzi wanne wameketi mbele ya tarakilishi wakitumia. Aliyevaa nguo nyekundu anatabasamu na ana nywele refu huku akiangalia tarakilishi yake. Wengine wanaangalia tarakilishi yao.

Wanafunzi wawwili waliovaa visikiza sauti skioni wanaangalia tarakilishi iliowekwa juu ya meza. Mmoja amevaa miwani ilamwengine hajavaa wote wanafinya tarakilishi huku wakitumia kifaa cheusi ambacho kiko juu ya meza.

Wasichana wawili wenye nywele ndefu nyeusi, moja akiwa amekaa katika kochi huku akiwa ameshikilia simu mkononi akiwa amevaa saa nyeupe. Mwenzake akiwa amekalia kiti cha kujiskuma huku akiwa na kalamu mkononi.

Mwanamke mwenye nywele refu nyeusi akiwa na tabasamu huku akionyesha meno yake meupe, akiwa amevaa shati ya samawati akiwa anamwonyesha mwenzake vidole vitatu ambaye amekaa kando yake akiwa amevaa shati nyeusi.

Mwalimu aliye na nywele fupi zilizochanwa kwenda nyuma anafanya vidole viwili huku mwanafunzi aliyesimama kando yake huku akiwa amevaa shati nyeusi anaonyesha vidole kama hivyohivyo mwalimu aliyejifunga kitambaa cheupe shingoni anavyofanya.

Meza ya kijani ambayo mwanamke mwenye shati ya bluu amewekelea mikono pamoja na mtoto. Mwanamke mwenye shati ya bluu ana nywele ndefu na pia anatabasamu huku akizungumza na mtoto ambaye amenyoa nywele zake.

Watoto wawili, msichana na mvulana. Msichana amevaa kifaa cha kusaidia kuskia vizuri masikioni. Ana kalamu mkononi na kitabu na ambacho anachora. Mezani kuna kalamu, vitabu na karatasi. Mvulana akiwa amevaa shati ya bluu.

Mtoto ana nywele fupi akiwa anatazama huku aki tabasamu kwenye tarakilishi ilio wekwa juu ya meza. Amekaa katika chumba ambacho kimepakwa rangi ya kijani ikiwa imechorwa wanyama ana angalia tarakilishi ambayo ni nyeupe.

Mwanamke mwenye nywele refu huku akiwa amevaa suruali nyeusi. Anatabasamu huku akimwangalia mwenzake alie kando yake alievaa shati nyeusi huku akiwa ameketi katika kiti cha kujisukuma mwenzake anatabasamu akionyesha meno meupe.

Mwanaume aliyevaa miwani huku akiwa amevaa shati nyeupe na koti ambayo ni ya kijivu nyeusi pia. Amevaa suruali ambayo ni ya kijivu. Hana uwezo wa kuona kwa hivyo anamkongojo kutembea huku wakisikiliza simu.

Katika ukumbi wa masomo, mwalimu ambaye ana nywele nyeusi amekaa mbele ya darasa, huku kuna tarakilishi mbele yake. Mwanafunzi aliyekaa katika upande mwingine wa ukumbi anainua mkono wake na wanafunzi wengine wapo darasani

Wanafunzi wawili, wa kiume na wa kike. Wa kike akiwa amesuka nywele zake akiwa amevaa koti ambayo ni ya kijani na rinda hilo. Wakiume akiwa amevaa kaptura na koti ambayo ni ya kijani.

wanafunzi wameketi katika meza, moja akiwa amekalia kiti cha kuskuma akiwa anaangalia simu na mwengine akiwa anaangalia tarakilishi mwengine ana chai na mwengine amejifunika kitambaa kwa kichwa

Kuna mtu aliye tabasamu, ana ndevu ana nywele fupi, ana ngozi nyeupe, ana kalumu mkononi na kitabu na juu ya meza kuna vitabu vingine. Amevaa shati nyekundu yenye mistari myeupe.

Katika ofisi kuna wanawake watatu, wanawake wawili wamekaa pamoja. Mwanamke mmoja amevaa miwani huku akiangalia tarakilishi ambayo ni nyeusi. Mwanamke aliye upande wa nyuma ana nywele fupi akiwa anaangalia mwenzake.